Nguo za polo zimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao dukani. Mashati ya rangi mbalimbali yaliyokunjwa na yale yaliyoning'inia, pamoja na suruali za jeans na jaketi. Viatu vya kahawia vipo juu ya rafu na bango la sale lipo pungufu ya asilimia arubaini na tano, likiwekwa dukani na nguo lililopangwa vizuri.

Nguo nyingi zilizokunjwa vizuri, mashati ya wanaume ya rangi mbalimbali yameekwa kwa uangalifu kwenye meza katika duka la nguo. Kwenye ukuta wa nyuma kuna nguo nyingine zilizoning'inia na na bango jekundu la, kwa mabano sale ikiwa na punguzo la asilimia arobaini na tano.

Mtu anashika shati nyeusi yenye picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Shati hii imewekwa kwenye stendi ya nguo ya chuma ndani ya duka la rejareja. Nguo nyingine mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi nyuma. Duka lina ukuta lililotengenezwa na mbao zilizopangwa kwa bango.

Ndani ya duka la nguo likiwa na mavazi ya kitamaduni zingine zikiwa rasmi. Suti na kanzu zimepangwa vizuri. Juu ya rafu, viatu vya aina tofauti. Duka lina mwanga wa kutosha, limepangwa kwa umaridadi, likiangazia bidhaa zake. Safu limetandikwa vigae, ikitoa mazingira safi na ya kuvutia kwa wanunuzi.

Duka la nguo lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa. Kuna gauni lenye pambo la kung'aa, katikati na kulia nguo nyingi zimening'inia kwenye rafu zikiwemo suti jaketi na suruali za rangi mbalimbali. Juu ya rafu za katikati kuna kofia nyingi zilizopangwa.

Gari jeupe la abiria limeegeshwa barabarani na mlango wake kuteleza wazi. Namba yake ya usajili ni KDR 963V, karibu kuna kichaka vilivyopandwa a mbali kuna majengo ya jiji. Hali ya hewa ni nzuri na mawingu meupemeupe angani.

Gari lina viti viwili vilivyopangwa vizuri ndani, likiwa safi, na mikanda ya kiti ilivyofungwa. Kiti cha nyuma kina kishiko cha chupa, kupitia dirishani, mandhari ya kijani kibichi inaonekana. Gari hili limeegeshwa, na, nje karibu na shamba.

Toyota Hiace imesimama kando ya barabarani. Ina madirisha meusi na namba ya Kenya. Nyuma yake kuna jengo ndogo la kijani na paa la hudhurungi likizungukwa na miti. Barabarani ni tambarare na anga lina mawingu meupe.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo katika eneo lenye milima. Lina madirisha yaliyotiwa giza na magurudumu makubwa. Upande wa gari kuna sticker , nyuma ya gari miamba mikubwa. Anga ni la samawati lenye mawingu machache.

Muuzaji magari akiwa amevalia suti anawaelezea wanandoa kuhusu magari kwenye kompyuta kibao wote wakiwa wamefurahia na kupendezwa na wanachokiona. Wanazungukwa na magari ya kifahari yanayong'aa yaliyopangwa vizuri katika duka la kisasa la kuuza magari.

Chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamme mmoja aliye vaa suti anazungumza na wanandoa akiwa onyesha kitu kwenye kifaa cha kielektroniki. Magari mapya ya rangi mbali mbali kama vile samawati na nyeupe yamepangwa karibu nao. Wanandoa hawa wanaonekana kufurahia maelezo wanayopewa.

Mabasi yanatengenezwa kiwandani. Basi la manjano lililowazi na jeupe nyuma yake yanaonekana katika hatua za mwanzo za ujenzi. Rangi hizi zinaweza kuashiria matumizi tofauti ya mabasi. Kiwanda kina dari refu ya maumbo ya chuma na kuna mistari mingine ya mabasi kwa mbali.

Magari mapya kwenye chumba cha kuonyesha yana rangi mbali mbali kama meupe, mekundu, dhahabu yamepangwa vizuri kwenye safu iliyo ngaa. Madirisha makubwa yanaruhusu mwangaza mwingi kuingia na madhari ya nje inaonekana vizuri. Nafasi ni kubwa, safi na ya kisasa iliyo undwa mahususi kuonyesha magari hayo.

Gari la kifahari la kijani kibichi na pikipiki yenye magurudumu matatu, maarufu kama tuktuk nyekundu, zimepaki kwenye eneo lenye nyasi karibu na miti minene. Watu wamesimama karibu na magari, mmoja akiwa amevaa koti la jano akitembea kwa umbali, huku wengine wakisimama kwa ambalo mlango umefunguka.

Gari jipya, jeupe, aina ya Volkswagen, limesimama barabarani, likiwa na taa zinazowaka na rimu kung'aa, huku majengo, miti na uzio wa chuma, ukionekana nyuma, chini ya anga safi.

Basi ndogo jeupe lililokuwa limeegeshwa barabarani, likiwa na madirisha meusi na sticker za usalama za njano na nyekundu nyuma. Matairi yake yanaonekana imara na kuna maandishi ya Kijapani yanayoashiria asili yake. Magari kama haya hutumiwa sana nchini Kenya kama matatu au usafiri wa familia.

Gari kubwa la kifahari la samawati na kijivu limeegeshwa kando ya barabara likiwa na raki ya mizigo, ngazi na tairi ya akiba. Matairi yake mapana yanaonyesha uwezo wake wa kusafiri maeneo magumu. Lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma yake kuna miti mirefu na barabara yenye lami iliyopakana na nyasi kavu.

Soko lenye shughuli nyingi na umati wa watu wakichagua nguo zilizotumika, zilizorundika chini na kwenye meza za mbao. Mavazi ya rangi mbalimbali yametawanyika kila mahali, na baadhi ya watu wamebeba mifuko mikubwa mikubwa kwa biashara.

Rundo kubwa la viatu na sandals za wanawake zimepangwa sokoni. Kuna aina na rangi mbalimbali zikiunda mlima wa mtindo. Nambari mia tatu imeandikwa kwa rangi nyekundu ikiwa ni bei nafuu kwa wateja wanaotafuta viatu.

Ukuta umejaa sanaa za kiafrika zilizochongwa kwa ustadi, zikiwemo wanyama wa pori, na ramani za Kenya, pia vinyago na ngoma za jadi, zote zikiwa utamaduni wa kiafrika. Zikiwa zimetundwa, na kuwekwa kwenye safu, zikiunda uonyesho la kuvutia la ufundi.

Soko lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali za matunda zimepangwa kwa wingi ikiwemo Vitunguu, parachichi, pilipili hoho na ndizi .Vitambaa vya rangi mbalimbali vimetundikwa juu. Watu wananunua bidhaa, mwanga wa asili unaingia kutoka juu.

Soko la wazi limejaa vibanda vya sanaa na ufundi likiwa na shanga, mkufu na vikuku vya rangi mbalimbali pamoja na mabango za kiafrika uku watu wakinunua na kuuza.

Nyumba nyeupe yenye madirisha nyeusi na paa ya chuma ikiwa wazi chini ya jua kali, ikitupa vivuli virefu. Njia ya saruji iliyo na madoa kidogo inaongoza hadi kwenye mlango ulio wazi. Ngazi chache za saruji ziko mbele ya jengo. Mandhari ni tulivu ikiwa ya kisasa labda mjini au viungani.

Eneo wazi lenye nyasi kavu. Kuna nyumba za kisasa zilizojengwa karibu ,baadhi zikiwa na kuta za mawe. Anga lina mawingu meupe na jua kidogo na kuna miti michache pembezoni mwa makazi. Ardhi hii inasubiri maendeleo zaidi ya mjini.

Jengo refu la kisasa lina muundo wa kipekee wenye nguzo wima. Juu yake paa la mnara wa mawasiliano mkubwa likiwa rangi nyepesi. Linasimama wima dhidi ya anga la samawati lenye mawingu yaliyotawanyika. Miti mirefu ya kijani kibichi mbele ikificha sehemu ya chini ya jengo.

Barabara ya matofali mekundu inapita katikati ya mtaa wa kisasa. Nyumba za kifahari za kijivu na nyeupe zimejipanga kila moja ikiwa na lango la chuma na bustani ndogo yenye miti. Anga Lina mawingu lakini kuna mwanga wa kutosha. Mandhari ni ya utulivu.

Nyumba mpya zimepambwa kwa safu zikiwa na paa nyekundu kahawia na kuta nyepesi. kila nyumba ina ukumbi mkubwa wenye nguzo za rangi za chungwa, zinaonekana kutokamilika na zimejengwa kwa mtindo wa kisasa.

Nyumba kubwa za mawe ya kahawia zenye paa za vigae zimezungukwa na miti mirefu na nyasi fupi. Njia ya kuingilia ya mawe na bustani ndogo imejaa mimea. Kuna mandhari tulivu na ya kuvutia chini ya jua kali.

Jengo refu la ghorofa chini ya anga la samawati na mawingu. Sakafu ya juu imepakwa rangi ya chungwa huku ghorofa ya chini zikiwa na rangi ya kijivu na balcony zenye mapambo ya chuma. Madirisha meusi yapo na chini kuna barabara ya matofali.

Jengo lenye ghorofa nyingi, likiwa na mchanganyiko wa saruji ya kijivu na madirisha nyeusi, linasimama dhidi ya anga safi la samawati angavu. Juu nyaya nyingi nyeusi za umeme zinanyoosha usawa kwenye fremu. Mbele uzio wa chuma chenye bati unatenganisha mtazamaji na jengo, huku kukiwa na mimea michache na ardhi kavu. Miti kadhaa ikificha sehemu ya jengo pande zote mbili.

Jikoni kubwa la kisasa lina kabati za chini za kijivu iliyokolea, sinki la chuma jiko la gesi na fensi ya kisasa. Dirisha kubwa linaruhusu mwangaza wa asili na kuta zimefunikwa kwa vigai vyeupe vyenye muundo wa marumaru likiwa safi na limepangwa vizuri likiwa bado mpya.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye ghorofa mbili, ina rangi ya kahawia. Ina paa ya vigae vya udongo na madirisha mengi yenye fremu nyeusi. Ghorofa ya chini ina eneo la maegesho. Nyumba imezungukwa na uzio mdogo wa mimea. Anga ni wa samawati safi.

Jengo lenye ghorofa tatu. Juu kabisa kuna bango kubwa lenye maandishi M4 Apartments kwenye taulo nyekundu. Sehemu ya chini kuna maduka mbalimbali zinazoitwa Mihan Brush and Paint Hardware, Amazon Beauty shop na Tosh Metal Master.

Mandhari ya mazingira ya mjini yakiwa na barabara kubwa iliyo wazi mbele. Upande wa kushoto kuna nyumba chache zenye paa za rangi ya nyekundu. Kulia kuna jengo kubwa linaloonekana bado linajengwa. Anga ni buluu na lina mawingu meupe kidogo.

Wateja wengi wamepanga foleni kwenye kaunta mbalimbali za malipo katika duka kubwa. Baadhi yao wamebeba vikapu vyekundu vya ununuzi wakisubiri kuhudumiwa. Rafu za bidhaa zimejaa na kuna mfanyikazi mmoja anayewahudumia wateja.

Duka kubwa la kisasa likwa na sehemu mbalimbali za bidhaa ikiwemo matunda na mboga safi zilizopangwa vizuri. Wateja wengi wanafanya manunuzi wengine wakiwa wamevalia barakoa. Mwangaza mkali unaangazia bidhaa na kuna sehemu za vinywaji. Una nafasi kubwa na dari ndefu.

Duka kubwa lina bidhaa mbalimbali zikiwemo sofa, majokofu, mashine za kufulia, baiskeli na vitanda. Bidhaa zimepangwa vizuri chini ya mwangaza mkali wa taa za dari. Duka lenye mpangilio mzuri likihudumia mahitaji tofauti tofauti ya wateja.

Duka kubwa la kisasa likiwa na mwanga wa kutosha. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zilizofunganishwa na vitafunio. Mtu mmoja pengine mfanyikazi anaonekana kwa umbali karibu na friji kubwa ya kupoeshea bidhaa. Sakafu ina muundo maalum wa vigae.

Duka kubwa lina vifriji virefu vilivyojazwa bidhaa. Rafu za bidhaa vilivyopangwa vizuri na sakafu yenye vigae vyeupe. Kuna mabango ya ushauri wa Covid-19 na huduma za kuagiza kwa Whatsapp. Wafanyikazi wachache wanaendelea na kazi zao chini ya mwanga mkali wa bandia.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa. Mboga za majani kama spinachi na mimea mingine ya bustani zimepangwa vizuri kwenye vibanda maalum vya mbao. Mabango yanaonyesha bei na aina za mboga. Friji za bidhaa za maziwa na vinywaji zinaonekana kwa umbali.

Njia ndefu ndani ya duka kubwa la kisasa ikiwa imejaa bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu pande zote mbili zimejaa aina mbalimbali ya bidhaa ya vyakula na vinywaji katika vifunganishio vya rangi tofauti. Taa za dari zinatoa mwangaza za kutosha na sakafu nyeupe inaongezea usafi.